Msichana yuko ndani ya maji, amevaa kofia nyeupe na bangili iliyo na ishara ya bendera ya Kenya. Ameinua mkono mmoja juu, akiangalia kando akiwa ndani ya maji.